Kilimo cha viwanda kinachoonekana hapa ni cha nyanya, ambapo mimea inasaidiwa na wavu maalum ilikusaidia ukuaji mzuri wa matunda, tena kwa wingi katika mizingira yaliyodhibitiwa hapa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba la kilimo. Mimea imepandwa kwa safu zilizopangwa vizuri na kati ya kila safu kuna mabomba meusi ya plastiki yaliyolazwa ardhini. Mabomba haya yanamashimo madogo ambayo hutoa matone ya maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba la mbogamboga changa. Mimea imepandwa kwa safu zilizonyooka na mabomba meusi ya plastiki yamewekwa kati ya kila mstari wa mimea. Mabomba haya yana mashimo madogo yanayotoa matone ya maji moja kwa moja kwenye mzizi wa kile mmea.